Picha hii inaonyesha mfumo wa e-learning au masomo ya mtandaoni ambapo mtu anatumia kompyuta ndogo kujifunza. Juu yake kuna maelekezo muhimu ya kurekodi somo au mawsilisho.